Wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliovalia mavazi rasmi ya jamii ya kimasai, huku wakiwa na mashine za ushonaji wakijaribu kuelekezana jinsi ya utengenezaji wa mashine hizo na wengine wakiwa wamesimamishwa katika sura na nyuso za tabasamu.

Moja ya banda lililoezekwa vizuri likiwa na wanafunzi waliosimama kando mbele yao kukiwa na meza zilizo na vifaa maalumu vya kieletroniki, hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa ya elimu ya watu wazima.

Jopo la wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi pamoja katika viti na Katikati kukiwa na meza kubwa ya mbao huku kukiwa na baadhi ya makaratasi wakiwa na sura za tabasamu wakiendelea kujifunza.

ni ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wa elimu ya watu watu wazima walioketi kwa utulivu mkubwa, hii inaashilia wapo makini kusikiliza masomo na mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo.

Jopo la wanafunzi waliosimama katika chumba fulani kilichoezekwa kwa vitambaa maalumu. Inaashiria kwamba wanafunzi hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakisimama kusikiliza mkufunzi anayeendelea kuwaelekeza masomo yao.

Jengo kubwa lililo na wanafunzi walioketi, kukiwa na meza kubwa mfano wa madawati. Wanafunzi hao watu wazima wameketi kwa utulivu wakiendelea kujifunza na wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya wazi walioketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiendelea kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima, na kando kukiwa na shamba darasa. Hii inaashiria ni katika ufundishaji wa kilimo bora na mazao bora yaliyoko shambani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliosimama mbele ya darasa na mbele yao kukiwa na meza kubwa iliyojaa vitabu na kompyuta mpakato, huku wakiwa na nyuso za tabasam yote ni kuwaashiria kufurahia mafunzo na elimu aliyoipata mali hapo.

Ni moja ya darasa kubwa lililo na ubao mweusi sehemu ya mbele, huku wakionekana baadhi ya wanafunzi walioketi katika madawati na mmoja akiwa katika ubao akijaribua kuandika kile alichojifunza na kuelekezwa na mwalimu.

Ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanawake hawa walio valia mavazi ya jamii ya kimaasai, huku baadhi wakiwa wamejaa kwenye meza na viti wakiendelea kutumia mashine za ushonaji kwaajili ya kuendeleza kushona mavazi hayo ya kimaasai.

Njia bora ya utowaji wa elimu katika kundi la elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja kwa utulivu, huku baadhi wakiwa wamesimama wakiwa wanasikiliza masomo mbali mbali kwa umakini ili baadae waweze kwenda kuyafundisha sehemu nyingine.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walio katika chumba kilicho na kuta nzuri, chumba hicho kikiwa kimebandikwa makaratasi yenye rangi tofautitofauti. Wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa utulivu wa kimsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Moja ya wanafunzi waliokusanyika kwa pamoja wakiendelea kupata mafunzo yao, na huu ni mfumo wa elimu ya watu wazima unaotolewa katika jamii nyingi za kitanzania. Wanafunzi hao wakiwa wamesimama na kuendelea kuelekezwa kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi waelimu ya watu wazima walioketi katika chumba huku baadhi wakiwa wamevalia barakoa, hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima huku baadhi wakiwa wanasikiliza kwa umakini mkubwa.

Wanawake walioketi katika chumba maalumu huku waiendelea kuelekezana jambo fulani, hii ni moja ya darasa la elimu ya wanafunzi watu wazima wanaopata mafunzo yao, ikiwa ni njia moja wapo ya kujikwamua katika maisha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa pamoja katika darasa, huku baadhi wakiwa wamevalia barakoa. Wanafunzi hawa ni wa jinsia tofauti (ya kike na ya kiume), wanapata mafunzo ya elimu yao ya watu wazima.

Mafunzo ya elimu ya watu wazima yakiendelea kutolewa katika moja ya ukumbi, wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti za wakike na kiume wakiwa wamekusanyika kwa wingi wakisikiliza mafunzo mbalimbali kwa umakini.

Mwalimu aliyevalia barakoa akiendelea kuwakagua wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Hii ni moja ya mwendelezo wa mfumo wa elimu unaotolewa usio rasmi, na hii ni kuwajengea tabia ya mazoea ya kusoma kila wakati.

Mkusanyiko wa wanawake waliosimama, huku akionekana mwalimu anayewaelekeza katika elimu ya watu wazima; wakiwa na kifaa maalumu kilicho juu ya meza na wote wakiwa wanakiangalia na kukichunguza kwa umakini. Huu ni muendelezo wa mafunzo yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa pamoja huku wakiendelea kujifunza juu ya jambo fulani kwa makini, hii ni kuashiria kwamba wanafunzi hao wako makini ili kuweza kupata uelewa wa mafunzo zaidi.

Moja ya wanafunzi katika elimu ya watu wazima, wakiendelea kujifunza huku baadhi ya wanafunzi hao, wakiwa wameketi chini, na wengine kwenye madawati. Huku mmoja wa wanafunzi hao, akiwa anaendelea kujifunza na kuandika mbele ya ubao mweusi.

Mkusanyiko wa watu walioketi pamoja huku wakiwa wamekaa katika viti na kati kati kukiwa na meza kubwa na baadhi ta makaratasi na hii inaashiria ni mfumo wa utoaji wa elimu katika elimu ya watu wazima wanafunzi hawa wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa.

Ukumbi mkubwa ulio maridadi na mbele kukiwa na ubao ulio na rangi nyeupe, na wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti wakimzunguka mwalimu aliye kati kati akiendelea kuwafundisha.

Wanafunzi walioketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa, huku mmoja akiwa amesimama amevalia koti jeupe, wakiendelea kuwaelekeza wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima. Hii ni njia nzuri na bora katika kuendeleza elimu.

Jopo kubwa la kundi la wanawake waliosimama na wengine wakiwa wameketi, huku wakiwa wanaangalia juu ya ufundishaji wa elimu ya watu wazima, hii ni moja ya muendelezo wa ufundishaji wa kundi hilo.

Elimu ya watu wazima hutolewa katika vitendo na hutolewa katika rika tofautitofauti. Hii inaashiria kwamba masomo hayo ni muhimu katika kujifunza na kuendeleza masomo katika umri wa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliosimama katika ukumbi uliwekwa kwa vitambaa vyeupe, wakiwa katika jinsia tofauti, wanawake kwa wanaume, wakiendelea kujadiliana juu ya mafunjo na elimu wanayoipata.

Jengo zuri lililo na duka la vitabu lililo na safi nzuri za kisasa zenye rangi nyeupe zilizosheheni vitabu na majarida mbalimbali. Akionekana mwanamke aliyeshika mfuko huku akijaribu kutafuta vitabu anavyovihitaji.

Ni moja ya duka la vitabu lililosheheni Safu mbalimbali zenye rangi nyeupe, na ndani ya safu hizo kukiwa na vitabu mbalimbali huku akionekana mwanamke aliyesimama akijaribu kutafuta baadhi ya vitabu anavyovihitaji.

Ni moja ya viwanja vya kuchezea watoto wa shule ya chekechea na awali ikionekana uwazi uliofungwa vyuma vilivyo na bembea tofauti, bembea hizi uwasaidia watoto katika kukua kimawazo na kujenga miili yao.

Jengo nzuri la elimu ya shule ya chekechea na awali likiwa limepambwa kwa picha nzuri za watoto huku kukionekana mlango akiwepo mwanamke mmama ana kuchungulia ndani ya darasa hilo.

Mafunzo yanayoendelea kutolewa katika elimu ya awali na chekechea, ni lazima kuwe na picha mbalimbali. Hii ni muongozo unaowaelekeza watoto kujifunza kwa picha na kurahisisha juu ya uelewa wao.

Ni madhari nzuri ya kupendeza katika viwanja vya shule ya chekechea na awali, huku vikionekana viwanja hivyo kufungwa vyuma mbalimbali na bembea kwa ajili ya michezo ya watoto, hiyo ni moja ya kuonyesha ukuaji mzuri kwa watoto wadogo.

Mmoja ya uwanja na viunga katika elimu ya shule ya msingi. Kionekana vifaa mbalimbali vya michezo kama mabembea na vifaa vingine. Hii ni moja ya vifaa wanavyovitumia watoto hao wa chekechea katika kuendeleza na kukuza miili yao.

Ni moja ya jengo lililo na darasa ya elimu ya awali na chekechea. Huku kuta za jengo hilo zikiwa zimebandikwa kwa picha mbalimbali za watoto na katika mlango wa kuingilia akionekana mtu aliyeinama kwa ndani.

Ni moja ya majengo mazuri katika shule ya elimu ya chekechea na awali iliyojengwa kwa utanashati mzuri, huku sehemu ya uwazi iliyo na viunga vilivyo na nyasi fupi, huku zikionekana bembea tofautitofauti wanazotumia watoto hao.

Moja ya viunga vya michezo katika shule ya elimu ya chekechea na awali, kukiwa na uwanja mzuri ulio zungukwa na miti michache, na huku katikati kukiwa na vyuma maalumu, vilivyo fungwa bembea kwa ajili ya kuwapa michezo watoto.

Moja ya majengo mazuri katika shule ya awali na chekechea, yaliyo na viwanja vizuri vya michezo huku katikati ya viwanja hivyo vilivyo na nyasi fupi, kukiwa na vyuma vilivyofungwa bembea kwa ajili ya kufanya mazoezi watoto hao na ukuaji wao.

Moja ya majengo mazuri ya kisasa ya shule ya chekechea na awali; yakiwa na sehemu kubwa ya uwanja ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi, na huku kukiwa na vyuma vilivyofungwa bembea kwa ajili ya kufanyia michezo ya watoto hao.

Kwenye jengo kubwa katika shule ya awali na chekechea, huku likiwa na viwanja vilivyo safi na nyasi fupi za kijani. Na katika viwanja hivyo vikionekana vyuma vilivyofungwa bembea kwa ajili ya michezo ya watoto hawa.

Jopo la watu walio keti kwa pamoja ikiashiria kwamba ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi katika darasa lililo na meza na viti na ukutani kukiwa na vipeperushi na mabango mbali mbali, na huu ni mwendelezo wa masomo yanayo tolewa katika mfumo wa utoaji wa elimu usiokuwa rasmi.

Elimu isiyo kuwa na mfumo rasmi ni njia mojawapo ya kutoa mafunzo katika ufundishaji wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hao walio katika chumba maalumu wakiendelea kutazama vifaa vya kielektroniki vilivyoko juu ya meza.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba kubwa la mimea aina ya mahindi, huku pembeni kukiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi wakimsikiliza mwalimu anayewaelekeza juu ya kilimo bora. Hii ni njia mojawapo ya ufundishaji katika kutoa elimu katika mfumo usio rasmi.

Ni moja ya darasa lililo na wanafunzi waloi keti ajinsia tofauti tofauti, huku akionekana na mwalimu aliye valia kofia, akiwa anawafundisha wanafunzi hao wa wtu wazima na wakindelea kupata elimu ya mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika majaribio yao na kila mmoja akiandika katika umakini mkubwa, hii ni njia mojawapo ya kuwapima kwa masomo waliyojifunza maana masomo hayo yanatolewa katika mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Moja ya chumba kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa umoja wao, huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani la masomo, na huo ni mwendelezo wa utoaji wa elimu katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Ni moja ya wanawake walioketi katika chumba maalumu kilichosheheni nguo na vifaa mbalimbali. Hii ni mwendelezo wa wanawake hao wa elimu ya watu wazima wanaojifunza juu ya ushonaji kwa vitendo, na huu ni mwendelezo wa kujifunza katika elimu ya mfumo usio rasmi.

Elimu ya watu wazima, ikiendelea kutolewa katika shule mbalimbali na hii ni moja ya utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi, wakionekana wanafunzi hao wengine wakiwa wameketi na mwalimu akiwa anawaelekeza jambo fulani.

Mandhari nzuri ya kupendeza iliyo na miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi wakionekana wanaume wawili ambao ni watu wazima, wakiendelea kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima na hii ni njia moja wapo ya utoaji wa elimu katika mfumo wa mafunzo yasiyokuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa pamoja ndani ya darasa kubwa, huku kila mmoja akiwa kwenye dawati lake na karatasi. Hii inaashiria upimaji wa masomo waliojifunza na hii ni njia nzuri ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Chumba kikubwa mfano wa darasa kikiwa na wanafunzi walioketi kwa pamoja, hii ni namna ya kufundisha wanafunzi wa elimu ya watu wazima katika mfumo usiokuwa rasmi, mwalimu aliesimama akiendelea kuwafundisha kwa bidii na kuwapa maelekezo.

Ni moja ya wahitimu katika elimu ya watu wazima wamesimama kwa sura za tabasamu na kushikilia vyeti vyao, mafunzo haya ya elimu ya watu wazima hutolewa mara nyingi katika mfumo wa elimu isiyo rasmi katika kundi hili la wanafunzi.

Ni baadhi ya wahitimu katika elimu ya watu wazima wakiwa wameshikilia cheti cha mafunzo waliyohitimu, hii ni moja ya njia ya utoaji wa elimu isiyo na mfumo rasmi, huku wakiwa na sura ya tabasamu kwa kufuraia uhitimu wao.

Ni moja ya darasa lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima; huku wanafunzi hao wakiwa wameketi wakijisomea, na kila mmoja akiwa na kompyuta yake mpakato, na moja ya mwanafunzi akiwa amesimama kwa sura ya tabasamu. Na hii ni mwendelezo wa mafunzo yanayotolewa kwa elimu isiyokuwa rasmi.

Wanafunzi walioketi katika jengo kubwa, wakiwa wamekaa katika makundi makundi, hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kujifunza njia hii ya ufundishaji ni njia ya mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Mwalimu aliyesimama akijaribu kuelekeza Kwa vitendo kwa kutumia nyenzo maalumu, huku akiwa anaelekeza katika elimu ya watu wazima na hii ni mwendelezo wa masomo yanayotolewa katika elimu isiyo na mfumo rasmi.

Moja ya utoaji wa elimu unaoendelea katika elimu ya watu wazima wakionekana watu wazima hao walioketi kwa pamoja huku wakiendelea kuskilza masimo yao, hii ni moja ya mifumo ya elimu inayotolewa kwa njia isiyokuwa rasmi.

Ni moja ya darasa lililo na wanafunzi walioketi huku, wakitabasamu katika viti na meza, huku Kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, Hii ni moja ya elimu isiyokuwa rasmi ikitolewa katika elimu ya watu wazima.

Wanafunzi walioketi wenye jinsia tofauti ya kike na kiume wakiwa wameketi kwa pamoja ndani ya chumba kikubwa, hii ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo katika utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walio keti kwa pamoja wakijadiliana juu ya jambo fulani na baadhi wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza, hii ni moja ya muendelezo wa mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Kwenye moja ya chumba kikubwa cha darasa kilichoketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata elimu, elimu hii ya watu wazima inatolewa katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi katika kundi kubwa la wanafunzi.

Wanawake walioketi katika ukumbi maalumu huku wakiwa wamebeba watoto wadogo, na mbele kukiwa na muuguzi anayeendelea kuwafundisha juu ya utoaji wa chanjo, na hii ni mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Baadhi ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja wakijadili juu ya jambo fulani na kando kukiwa na meza iliyosheheni vitabu mbalimbali vya kujifunzia. Hii inaashiria ni moja ya mfumo wa elimu inayotolewa..

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata masomo na mafunzo katika mfumo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi, wanafunzi hao wakiwa wamesimama wanamwangalia mwalimu anayeendelea kuwafundisha na kuwaelekeza juu ya masomo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika chumba kilicho na meza na madawati ya mbao, huku kukiwa na walimu waliosimama wakiendelea kuwafundisha. Na juu ya meza hizo kukiwa na karatasi na hii ni mwendelezo wa ufundishaji wa elimu katika mfumo wa elimu isiyo rasmi kwa elimu ya watu wazima.

Mwanamke aliyesimama mbele ya ubao uliyobandikwa karatasi nyeupe zilizo na maandishi ya bluu akiwa na mtoto wake mgongoni. Hii inaashiria kwamba haya ni mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayoendelea kutolewa na ni njia mojawapo katika utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika dawati la mbao, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha jambo fulani. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa kwa watu wazima kwa njia ya elimu isiyokuwa rasmi.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao ulio na rangi nyeupe, huku wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kujifunza kwa kubandika na kuandika maneno mbalimbali juu ya ubao huo. Hii ni moja ya ufundi unaoendelea kutolea katika elimu isiyokuwa rasmi.

Ukumbi mkubwa ulio na hewa safi ulio jaa wanafunzi wa jinsia tofauti wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vyeupe, huku baadhi wakiwa na karamu na karatasi elimu hii ya watu wazima inayo endelea kutokewa katika mfumo usio kuwa rasmi.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa na hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu isiyokuwa rasmi, akionekana mwanafunzi wa kike anayetabasamu huku akiendelea kupata miongozo na ufundishaji mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi pamoja katika darasa maalumu, huku wakiwa wanasura za tabasamu, hii inaashiria ni uendelezo wa utoaji wa elimu ya mafunzo yasiyokuwa rasmi katika wanafunzi hawa.

Hii ni njia mojawapo ya kutoa mafunzo ya elimu ya watu wazima katika mfumo usio rasmi. Maona baadhi ya wanafunzi wakiwa wamesimama huku wakipata maelekezo ya mwalimu aliyeinama, akiwaelekeza kwenye karatasi iliyoko katika meza.

Moja ya wanafunzi katika ufundi, wakiwa wanapima nguo walizokwisha kuzishona kwa mikoni yao wenyewe. Hii ni moja ya elimu ya kujifunza isiyokuwa rasmi, wanafunzi hawa wakiwa katika mafunzo ya ushonaji.

Ni moja ya mwendelezo wa mafunzo yatolewayo katika elimu ya watu wazima, mfumo huu wa elimu unaotolewa usiokuwa rasmi ukiendelea kutolewa katika rika la watu wazima katika shule mbalimbali.

Mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi yakiendelea kufanyika katika kundi la elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja, huku wakiwa wanatumia kompyuta za mezani na wakipata maelekezo mbalimbali ya walimu wao katika darasa lililo na utulivu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama katika ukumbi maalumu, huku wakiwa wanatunukiwa cheti ikionyesha ni uhitimu na ufaulu mzuri wa masomo yake ya elimu ya watu wazima, na njia hii hutolewa katika mfumo wa elimu usiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kando ya jengo kubwa katika viti, huku wakiwa wamekusanyika wakiendelea kujifunza, na hii ni njia mojawapo wanayoitumia katika kujifunza na ni mpango unaotolewa kwa elimu isiyokua rasmi.

Mkusanyiko wa watu waliokusanyika wasiokuwa na elimu. Hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi. Wanafunzi hawa wa mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa wamekaa kwa pamoja wakijadili jambo fulani la masomo.

Ni moja ya mafunzo yanayotolewa kwa mpango wa elimu ya mfumo usiokuwa rasmi. Wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima wakiwa wanaendelea kujifunza, huku akiwa na makaratasi makubwa yaliyotandazwa katika meza yaliyo na maandishi na wa kuiangalia kwa umakini mkubwa.

Ni njia mojawapo ya utoaji wa mafunzo katika shamba darasa lililo na mimea mizuri, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali, njia hii ya utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi ni njia bora inayoendeleza katika kujifunza.

Chumba kikubwa kilicho maridadi kilicho na taa nzuri zilizo waka, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika meza kubwa na viti, na mbele kukiwa na mwalimu anayewafundisha kwa vitendo. Hii ni njia ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Katika jengo kubwa lililo na hewa safi huku yakionekana madawati na viti na watu walioketi kwa pamoja wakiwa wanajifunza, hii ni moja ya elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Njia nzuri ya utoaji wa mafunzo ya elimu isiyo rasmi katika kundi la elimu ya watu wazima huku akiwa wameketi pamoja wanafunzi hao katika viti na baadhi wakiwa wameshika vipeperu na madaftari wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi walioketi katika darasa wakiendendelea kupata mafunzo katika elimu ya watu wazima, hii njia moja wapo ya utoaji wa elimu katika umri wa watu wazima wakiwa wanasikiliza mafunzo hayo na njia hii ni njia ya kutoa elimu isiyo kuwa na mfumo rasmi.

Baadhi ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima, waliosimama ndani ya chumba kimoja, huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu kwa umakini. Hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi na hii inaashiria ni uelewa mkubwa wa wanafunzi hao.

Jopo la watu wengi walio keti chini ya miti yenye majani ya kijani katika sehemu iliyo wazi, lina ashiria kwamba ni kundi la watu wakiendelea kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima, njia hii ya utoaji wa elimu isiyo rasmi ni njia bora ya kuelewesha katika kundi la watu wengi.

Mkusanyiko wa jopo la watu waliosimama wa jinsa ya kiume na kike, huku baadhi ya meza kukiwa na makaratasi na kompyuta mpakato, huku baadhi ya walimu wakiendelea kuwaelekeza wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima. hii ni njia moja wapo inayotolewa ya mafunzo ya katika elimu isiyo rasmi.

Elimu ya watu wazima inayo tolewa katika mfumo usio kuwa rasmi, huku wakionekana wanafunzi walio keti katika viti na meza kubwa na mbele yao akionekana mwalimu alievaa nguo nyeusi akiendelea kuwapatia elimu hiyo.

Moja ya mkusanyiko wa wanafunzi walioketi katika chumba maalumu, hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanapokea mafunzo na kuelekezana katika utoaji wa elimu ya mfumo usio rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti, huku akionekana mmoja wa wanawake hao akielezea juu ya jambo fulani katika ubao. Hii ni elimu inayotolewa katika mafunzo yasiyokuwa rasmi na hii inawaongezea maarifa zaidi.

Wanafunzi walioketi kwa pamoja huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani na mwalimu wao, mwalimu huyo anajaribu kuwaelekeza juu ya elimu inayotolewa katika umri wa utu uzima na hii ni moja ya mafunzo yatolewayo yasiyokuwa rasmi.

Chumba cha darasa kilicho na madawati ya mbao, huku wakionekana wanawake na wanaume walioketi na makaratasi katika madawati yao huku wakijisomea. Huu ni mwendelezo wa elimu ya watu wazima unaotolewa katika mfumo usiokuwa rasmi.

Sehemu iliyo wazi ikiwa na mkusanyiko wa watu walioketi katika mkeka. Huku mbele kukiwa na mtoa mada mwanamke aliyesimama. Na hii inaashiria ni moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima inayotolewa katika mfumo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Jopo la watu wasiokuwa na elimu. Hii ni moja ya elimu ya watu wazima, wakiendelea kupokea utoaji wa elimu katika mfumo wa elimu isiyo rasmi; wakiwa wamekusanyika katika uwazi mkubwa huku ukiwa umezungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja huku wakijifunza kwa kutumia kompyuta iliyoko mezani na wakiwa na sura za tabasamu, mwalimu aliyesimama pembeni akiendelea kuwafundisha na hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu kwa njia isiyokuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo katika utoaji wa elimu isiyo rasmi wanafunzi hao wakiwa wameketi pamoja huku juu ya meza kukiwa na madaftari, vitabu na kalamu huku wakiendelea kujadili.

Mwalimu aliye katikati ya darasa lililo na Wanafunzi Elimu ya Watu wazima wakiwa wanamsikiliza kwamakini nakatika meza hiyo kukiwa kunamadaftari mengi, hii ni moja yamafunzo yanayotolewa yasiyokuwa rasmi katika kundi la wanafunzi wenyelika tofautitofauti.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja wakijadiliana juu ya masomo yao, hii ni njia moja wapo ya utoaji wa elimu isiyo rasmi maana wanafunzi hawa wanaonekana wanaendelea kujifunza huku wakiwa na madaftari.

Sehemu ya wazi iliyo na mandhari safi, huku kando kukiwa na viwanja vilivyo na nyasi fupi za majani, kukiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika meza, na juu kukiwa na vitabu mbalimbali wanavyovitumia kujifunza, huu ni mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti vya mbao huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vya ushonaji, wanaendelea kujifunza mafunzo ya vitendo ya ushonaji, na hii ni muendelezo wa elimu inayo tolewa kwa mfumo usio rasmi.

Chumba kikubwa kilicho na mwanafunzi aliyeketi katika kiti na meza kubwa na katika meza hiyo kukiwa na madaftari, mwanafunzi huyo wa elimu ya watu wazima akiwa anajisomea huku akiwa na sura ya tabasamu. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa kwa njia isiyokuwa rasmi.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi wakipokea mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi, na elimu ya watu wazima, huku wakiwa wameketi kwa pamoja wakimsikiliza mwalimu anayewafundisha kwa umakini mkubwa, huku wakiwa na madaftari na kalamu.

Moja ya wanafunzi walioketi kwa upamoja huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani na wakipewa maelekezo. Huu ni mfumo wa elimu unaotolewa katika mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wanaoendelea kupata elimu ya mafunzo ya watu wazima wakiwa wameketi pamoja ndani ya darasa huku baadhi wakiwa na kompyuta mpakato hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu isiyo rasmi katika umri wa watu wazima.

Ni moja ya wahitimu katika elimu ya watu wazima waliopata mafunzo kwa njia isiyo uwa rasmi, wakiwa wamehitimu masomo yao na kupata vyeti; inaonyesha ni utoaji wa mafunzo yaliyo bora kwa umri mkubwa.

Ni moja ya utoaji wa elimu isiyo rasmi, huku wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na madaftari yao, huku mkufunzi au mwalimu aliyeketi mbele yao akiendelea kuwaelekeza, na wote wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Kundi la watu waliokusanyika wanaume, wakiwa wanafanya kitendo cha mafunzo yao kwa vitendo, huku baadhi wakiwa wamesimama na mmoja akiwa amechuchumaa, hii inaonekana ni muendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika elimu isiyo kuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, walioketi kwa pamoja katika mfumo wa nusu duara, huku wakiendelea kupokea mafunzo yao ya elimu ya watu wazima. Na hii ni moja ya ufundishaji katika utoaji wa elimu isiyo rasmi. Wanafunzi hawa wakiwa na nyuso za tabasamu.

Wanafunzi, walimu, na watu wazima wakiwa wameketi kwa pamoja katika meza na madawati, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha kwa umakini kwa kutumia ubao. Hii ni njia mojawapo inayotolewa mafunzo kwa mfumo usiokuwa rasmi.

MKusanyiko wa watu walioketi huku wakiendelea kupata katika utoaji wa mafunzo usiokuwa rasmi na hawa ni miongoni mwa wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja wakiwa wanajifunza.

Wanafunzi walioketi kwa pamoja katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, na hii ni njia mojawapo ya kujifunza isiyokuwa na mfumo rasmi. Wakionekana wanafunzi hao wakijadili jambo fulani kwa kutumia kompyuta zao mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika chumba maalumu kilicho na kuta safi na baadhi ya kuta zikiwa zimebandikwa vipeperushi na karatasi mbalimbali. Hii ni moja na mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi katika kundi hili la wanafunzi.

Ni moja ya chumba cha darasa wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi, kila mmoja akiwa amejiinamia katika meza akiendelea kuandika. Hii ni moja ya mfumo wa elimu usiokuwa rasmi unaoendelea kutolewa na wanafunzi wao wanaonekana wakiwa katika mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walikaa kwenye darasa, huku kila mmoja akiwa na meza yake. Na juu ya meza hiyo kukiwa na makaratasi, huku kila mmoja akiwa anaangalia na kusikiliza masomo kwa umakini mkubwa. Hiyo ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi.

Moja ya njia ya ufundishaji katika elimu ya watu wazima wakionekana wanafunzi wanaoelezewa jambo fulani kwa vitendo. Hii ni njia ya utoaji wa elimu ya watu wazima kwa kutumia mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi pamoja huku wakipata maelekezo na kujifunza kupitia kompyuta mpakato. Wanafunzi hao ni wa elimu ya watu wazima na hii ni njia moja wapo wa utoaji wa elimu ya mafunzo katika mfumo wa elimu usiokuwa rasmi.

Kundi kubwa la wanawake na wanaume walioketi katika ukumbi mkubwa ulio maridadi huku wakiwa na karatasi na kalamu katika meza ndefu akiendelea kujifunza, na hiyo ni mwendelezo wa masomo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Moja ya elimu ya watu wazima inayotolewa katika mfumo usiokuwa rasmi, wakionekana wanafunzi walioketi kwa pamoja huku wakiendelea kujisomea na kujadili mambo mbalimbali ya masomo yao katika masomo hayo.

Mmoja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima na hii ni namna ya utoaji wa elimu usiokuwa rasmi, wakionekana wanafunzi walioketi ndani ya darasa huku wengine wakiendelea kuelekezwa katika kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa jinsia ya kike walioketi katika chumba maalumu na huku ukutani kukiwa na ramani iliyochorwa, huku wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima wakiendelea kujipatia mafunzo yao na hii ni njia mojawapo ya kujifunza kwa pamoja katika elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi.

Sehemu ya uwanja iliyo wazi huku akionekana mwanamama aliyejifunika nguo akiwa anajisomea kitabu chenye picha mbalimbali. Huyu ni mwanamke anayesoma katika darasa la elimu ya watu wazima na hii ni moja ya mafunzo yatolewayo katika elimu isiyo rasmi.

Darasa lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wakiendelea kupokea mafunzo hayo na maelekezo kutoka kwa mwalimu. Hii ni moja ya njia ya ufundishaji katika mfumo wa elimu isiyo rasmi, wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa utulivu.

Wanafunzi walioketi kwa umoja katika elimu ya watu wazima, wakiendelea kupata masomo yao huku wakiwa wameketi kwa utulivu. Hii inaashiria ni uendelevu wa masomo yanayotolewa katika mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti na meza ndefu za mbao, huku mila mmoja akiwa ameinama katika daftari na vitabu wakiwa wanaendelea kupokea mafunzo katika utoaji wa elimu katika mfumo usiokuwa rasmi.

Mwanamke katika darasa la elimu ya watu wazima ambaye amesimama mbele, akijaribu kuandika na kukumbuka yale aliyojifunza. Hii njia mojawapo ya utoaji wa elimu katika mfumo usiokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Kundi kubwa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja kila mmoja akiwa na kitabu alichokaa katika meza na katika kiti, wanafunzi hao wakiendelea kupata mafunzo yao ya elimu ya watu wazima, hii ni moja ya muendelezo wa mafunzo yanayotolewa yasiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Moja ya wanafunzi walioketi kwa pamoja ndani ya darasa lililo na kompyuta za mezani huku wakiwa wanasoma kwa bidii, hawa ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kutumia mfumo wa utoaji wa elimu isiyo kuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika darasa wakiwa wamekaa na viti na madawati ya mbao. Huku wakiwa wamevalia kofia na kila mmoja akiwa na karatasi na kalamu juu ya meza. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wakiashiria kwamba wapo katika muendelezo wa mafunzo yanayotolewa katika mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi pamoja katika ukumbi mkubwa ulio na taa nzuri, huku wakiwa na madaftari na makaratasi. Hii ni njia moja wapo ya utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Baadhi ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa kubwa lililo na meza ndefu za mbao, huku kila mmoja akiwa ameshikilia madaftari na makaratasi akiendelea kujisomea, hii ni moja ya njia inayotolewa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Elimu ya mfumo usiokuwa rasmi ikiendelea kutolewa kwa elimu ya watu wazima hii ni njia mojawapo ya kuwaongezea elimu wanafunzi wa elimu ya watu wazima, naona wanafunzi hao wakiwa wameketi katika darasa kwa utulivu.

Ni moja ya darasa la kujifunzia katika elimu ya watu wazima, wakionekana watu wazima wanaopata mafunzo mbalimbali kwa kutumia kompyuta ya mezani hii ni moja ya mfumo wa elimu unaotolewa usiokuwa rasmi katika rika la watu wazima.

Elimu isiyokuwa rasmi inayoendelea kutolewa katika elimu ya watu wazima, wakionekana wanafunzi walioketi kwa pamoja ndani ya darasa, huku pembezoni kukiwa na viti vya mbao na huku wakiendelea kujisomea kwa umakini.

Ni moja ya mafunzo ya tolewayo katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi wakionekana wanafunzi wa watu wazima walioketi kwa pamoja katika meza na madawati huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Mwalimu anayeendelea kutoa elimu katika mfumo wa utoaji wa elimu isiyorasmi katika kundi la wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja huku wakiendelea kutazama kile anacho kiandika kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo yao, huku wakijadili jambo fulani kwa kutumia kompyuta ya mezani, na hii ni mwendelezo wa elimu inayotolewa katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi katika wanafunzi hao.

Ni moja ya mkusanyiko wa watu walioketi katika chumba maalumu, wakiendelea kupata mafunzo ya elimu inayotolewa katika mfumo usiokuwa rasmi. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wakiwa na nyuso za furaha na tabasamu kubwa.

Ni njia bora na nzuri ya utoaji wa elimu katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, njia hii ya utoaji wa elimu katika mfumo usio kuwa rasmi ni mfumo ambao unatumika kuwaendeleza wanafunzi wa elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa na sura za tabasamu na baadhi wakiwa wamevalia majoho, hii inaashiria ni moja ya wahitimu katika mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Banda kubwa lililo wazi lililoezekwa kwa mabati huku wakionekana vijana walio na meza kubwa ya mbao huko vifaa vyao vya kielektroniki, wakiwa wameviweka juu ya meza na hawa ni wanafunzi katika elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi na kuendelea kuchunguza vifaa mbalimbali.

Ni moja ya utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi. Huku kikionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa wingi ndani ya darasa, huku kila mmoja akiwa anaandika kile alichofundishwa na mwalimu.

Moja ya wanafunzi waliosimama wa jinsia ya kike, huku kila mmoja akiwa ameshika kitabu kilicho na michoro ya ramani mbalimbali, na hii ni moja ya utoaji wa elimu isiyo rasmi katika mafunzo yanayotolewa ya watu wazima, huku wakiwa na sura za tabasamu.

Moja ya chumba kikubwa mfano wa darasa kilicho na kuta za rangi ya manjano na mbele kukiwa na bango kubwa lililo jeupe likiwa lina maandishi, huku wanafunzi walioketi katika viti vya mbao na plastiki wakiendelea kupokea mafunzo ya elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Mwalimu anayepita kwa wanafunzi wa elimu ya watu wazima akiendelea kuwaelekeza kwa umakini. Mafunzo haya yasiyokuwa rasmi yanayotolewa kwa njia ya kompyuta za mezani. Wanafunzi hao wametulia kwa umakini wakipata maelekezo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekusanyika pamoja ndani ya chumba kilicho na meza iliyo sheheni vitabu na majarida mbalimbali na baadhi wakiwa wamesimama. Akionekana mwalimu anayeendelea kuwafundisha na huu ni muendelezo wa utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi.

Ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu ya kwa njia isiyo kuwa rasmi, katika elimu ya watu wazima, wakionekana wanaume walio simama, huku ubaoni katika ukuta, kukiwa na karatasi lililo na michoro mbalimbali.

Moja ya wanafunzi walioketi katika darasa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima, na hii ni njia mojawapo ya elimu inayotolewa isiyokua rasmi. Wanafunzi hao wakiwa wamekaa kwa utulivu mkubwa wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi walio keti katika chumba cha darasa huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu wa umakini na kuandika, hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima na hii ni mwendelezo wa elimu inayotolewa isiyo kuwa rasmi katika umri mkubwa wa wanafunzi hao.

Wanawake walio keti kwa umoja katika madawati ya mbao huku wakiwa wamefunika vichwa vyao kwa shungi na juu ya meza hizo kukiwa na madaftari, wanawake hao katika elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo yao kwa umakini.

Chumba cha darasa kilicho na kuta zenye rangi nyeupe pamoja na mabango na vipeperushi vilivyobandikwa ukutani, wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo ya elimu inayotolewa isiyokuwa na mfumo rasmi.

Muendelezo wz mfumo wa utoaji wa elimu isiyokua na mfumo rasmi, wanaonekana watu kwa pamoja katika viti vya mbao na meza kubwa, huku wakiwa wanasikiliza juu ya jambo fulani. Na hii ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika mafunzo ya vitendo, huku mezani kukiwa na majarida na vipeperushi mbalimbali, na huku wengine wakiendelea wakifanya tafiti na majaribio mbalimbali. Mfumo huu wa elimu ya watu wazima hutolewa katika elimu isiyokuwa rasmi.

Moja ya elimu inayo tolewa katika mfumo wa elimu isiyo kuwa rasmi, wakionekana wanaume walio keti mfano wa duara. Huku ukutani kukiwa na makaratasi mbalimbali, yaliyo bandikwa yenye maandishi na mmoja akiwa anajaribu kuwaelezea juu ya masomo yao.

Mwanamke aliyesimama kwa umakini mkubwa mbele ya ubao akiendelea kuandika herufi mbalimbali, mwanamke huyu wa jamii ya kimasai anaendelea kufurahia mafunzo yasiyo rasmi yanayotolewa katika elimu ya watu wazima.

Moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliosimama ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wanapeana maelekezo kwa kuonyeshana kwa vitendo ,naona mwalimu anayeandika katika karatasi akijaribu kuweka msisitizo juu ya masomo yao .

Katika muendelezo wa kujifunza wa elimu ya watu wazima walioketi pamoja wakijadili jambo flani na juu ya meza kukiwa na vitabu mbalimbali. Hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu na mfumo huu unatumika kwa watu wazima, ikiashiria kwamba ni utoaji wa elimu katika mfumo usiyokuwa rasmi.

Kundi la watu waliosimama wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, na hawa ni vijana katika elimu ya watu wazima. Huku wakiendelea kupata masomo yao, na hii ni moja ya mwendelezo wa mafunzo yatolewayo katika elimu isiyokuwa rasmi.

Katika ufundishaji wa watu wazima waliopata elimu tofauti wakiendelea kujifunza katika mkusanyiko mkubwa katika viwanja vilivyozungukwa na miti huku wakiwa wanapata mafunzo kwa njia isiyokuwa rasmi.

Moja ya darasa lililo na meza na vifaa mbalimbali katika meza, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima kila mmoja akiwa katika meza iliyo na vifaa akiendelea kufanya uchunguzi katika vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Na hii inaashiria ni muendelezo wa masomo yanayotolewa katika mfumo wa utoaji wa elimu usiokuwa rasmi.

Ni moja ya mafunzo, yanayo tolewa katika mfumo wa elimu isiyo kuwa rasmi kwa umri wa watu wazima. Na haya ni mafunzo, yaliyo endelevu katika jamii yetu ya kitanzania, wanafunzi hawa wakionekana wameketi katika madawati wakijisomea.

Mafunzo ya utowaji wa elimu isiyo rasmi yakiendelea katika kundi la watu wa elimu ya watu wazima, akionekana mwalimu aliye simama akielekeza na wanafunzi hao wakiwa wamesimama na kumsikiliza kwa umakini mkubwa.

Mwanamke aliyesimama ameshika jarida lenye makaratasi meupe lililo andikwa akiwa na tabasamu, hii inaashiria kwamba ni moja ya masomo aliyoyapata katika elimu ya watu wazima inayotolewa katika mfumo usiokuwa rasmi.

Sehemu ya wazi iliyo na dawati kubwa la mbao huku juu ya dawati hilo kukiwa na kitabu kilicho na maandishi na picha mbalimbali, akionekana mwana mama anayeendelea kupata elimu ya watu wazima; na kando kukiwa na chombo cha moto aina ya pikipiki.

Ni moja ya darasa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi huku wakimsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa hii ni moja ya mifumo ya elimu itolewayo kwa watu wazima isiyokuwa na mfumo rasmi.

Wanafunzi waliovalia sare maalumu za rangi ya bluu wakiwa katika sehemu kubwa ya wazi, huko mbele kukiwa na ubao mweupe na mwalimu anayeendelea kuwafundisha, na hii ni moja ya mwendelezo wa masomo katika elimu ya watu wazima inayotolewa katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Mwalimu aliyesimama akisimamia wanafunzi walio katika majaribio, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi pamoja kwa umakini. Huku wakiendelea kuandika kile walichojifunza na hii ni njia mojawapo ya elimu inayotolewa katika mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Hii ni aina ya utoaji wa mafunzo katika elimu ya watu wazima. Mfumo huu wa utoaji wa mafunzo ni katika elimu ya mfumo usiokuwa rasmi. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi pamoja wakijadili juu ya jambo fulani la kielimu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanaendelea kupata mafunzo na uzoefu wa kujisomea kwa kutumia kompyuta za mezani, hii ni moja ya mfumo wa utoaji wa elimu usiokuwa rasmi katika umri wa watu wazima.

Wanfunzi wa elimu ya watu wazima waliosimama wakimuangalia mwenzao anayewaelekeza juu ya jambo fulani, katika karatasi kubwa lililowekwa kwenye meza, hii ni moja ya mafunzo ya elimu yanayotolewa kwa njia isiyo rasmi.

Ni njia nzuri na bora ya utoaji wa elimu na isiyo rasmi katika kundi la elimu la watu wazima, hii inaashiria n ina warahisishia wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima, ili kuweza kuelewa zaidi na kwa haraka yale wanayo jifunza.

Moja ya mfumo wa elimu ya watu wazima unaotolewa katika njia isiyokuwa rasmi, elimu hii inayoendelea kufundishwa katika jinsia tofautitofauti na mataifa tofauti wakionekana wanafunzi walioketi kwa pamoja wakijifunza.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi wachache walioketi katika viti na mbele yao kukiwa na ukuta ulio na ubao mweupe ulio na maandishi, na baadhi ya vipeperushi vikiwa vimebandikwa katika ukuta huo. Ni mwendelezo wa moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima kwa kutumia mfumo wa utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika majaribio mbalimbali ya kisayansi, ni moja ya mafunzo wanayojifunza, mafunzo haya hupenda kutolewa katika elimu isiyokuwa rasmi ili kuendelea kuwakuza wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima.

Ni chumba kikubwa mfano wa maktaba iliyo na safu iliyojaa vitabu mbalimbali, huku ndani kukiwa na meza za kujisomea, akionekana mwaname katika elimu ya watu wazima, akiendelea kujifunza kwa mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi, hii ni moja ya maarifa anayoyapata katika maktaba hiyo.

Wanaume wawili walioketi katika chumba maalumu, wakiendelea kujifunza na kujisomea katika elimu ya watu wazima. Na hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu katika mfumo wa elimu isiyo rasmi. Wanaume hawa wakiwa wanajadili jambo fulani kwa umakini.

Ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliovalia sare maalumu, wakiwa wameketi katika madawati na juu kukiwa na madaftari na kalamu na huu ni mfumo utolewao katika elimu isiyokuwa rasmi.

Ukumbi mdogo uliojaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wakiwa wameketi katika jinsia tofauti, ya kike na kiume, wakiendelea kupata mafunzo. Hii inaashiria kwamba ni utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi, ikiendelea katika darasa hilo.

Moja ya jopo la watu waliokusanyika katika chumba maalumu wakiashiria ni mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayoendelea kutolewa hapo, na hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu katika mfumo usio rasmi, wanafunzi hawa wakitumia kompyuta za mezani wanafurahia mafunzo hayo.

Wanafunzi wa jinsia tofauti wakike na wakiume katika elimu ya watu wazima, wakiendelea kupata mafunzo yao kwa njia isiyokua rasmi. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima.

Darasa kubwa mfano wa ukumbi lililo na taa nzuri na safu nzuri zilizowekwa ukutani, huku wakionekana kundi la wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaoendelea kujipatia mafunzo. Na hii ni mwendelezo wa mafunzo yanayotolewa yasiyokuwa ya mfumo rasmi.

Katika chumba kikubwa kilicho na meza kubwa za mbao, na mbele kukiwa na vifaa maalumu vya kujifunza aina ya kompyuta za mezani; na wanafunzi hao wa mfumo wa elimu ya watu wazima wakiendelea kujifunza katika mfumo wa utoaji wa elimu usiyo rasmi.

Moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja katika chumba maalumu; huku wakiwa wanapiga makofi kuashiria kukubaliana kwa jambo fulani. Wanafunzi hao wakiwa wamepata mafunzo katika mfumo wa elimu inayotolewa isiyo rasmi.

Moja ya darasa kubwa lililojengwa kwa matofali ya kuchoma na mlango mkubwa, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja na hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi kwa ajili ya watu wenye rika tofauti.

Kundi la wanawake walioketi pamoja ikiashiria kwamba ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima na kando kukiwa na ubao mweusi ulio na maandishi meupe katika mfumo huu wa utoaji wa elimu isiyorasmi inawajengea uhodari na umakini wa wanafunzi hawa.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika wanafunzi wa rika mbalimbali, hii ni moja ya mifumo isiyokuwa rasmi inayotumika katika ufundishaji wa watu wazima na ni hii ni mpango uliowekwa kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi na wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya jamii ya kimasai, huku baadhi wakiwa wamenyanyua mabango juu yaliyoandikwa herufi mbalimbali, na hii ni njia mojawapo ya elimu inayotolewa katika mfumo usiokuwa rasmi.

Moja ya wanafunzi walioketi kwa umakini wakiwa katika majaribio. Wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima wakiwa wanajipima kwa kufanya majaribio mbalimbali na hii ni njia mojawapo ya utoaji wa mfumo wa elimu isiyo rasmi katika kundi hili la wanafnzi.

Chumba cha darasa kilicho nakuta na ubao mweusi baadhi ya kuta zikiwa zimebandikwa vipeperushi na makaratasi yaliyo na maandishi, huku akionekana mwanamke anayeandika jambo fulani ubaoni hii ni kusisitiza kwa yale aliyojifunza elimu hii ya watu wazima kutolewa katika mfumo usiokuwa rasmi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwa wameketi kwa pamoja wakiendelea kujifunza jambo flani. Elimu hii ya watu wazima hutolewa katika mfumo wa elimu isiyo rasmi na wanafunzi hawa wakiwa na sura za tabasamu huku wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika darasa, huku wakiwa wanapokea mafunzo ya elimu ya watu wazima, njia ya ufundishaji wa mafunzo hayo ni katika utoaji wa elimu isiyo kuwa na mfumo rasmi.

Moja ya utoaji wa elimu isiyo rasmi ikionekana sehemu ya wazi iliyo na Banda kubwa lililo na mbao, huku akionekana mtu aliyesimama ameweka kalamu katika sikio lake ameshika kitabu anasoma kile kilichoandikwa.

Ni moja ya njia ya ufundishaji wa elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi katika kundi la elimu ya watu wazima, akionekana mkufunzi aliyeinama akiandika jambo fulani katika makaratasi yaliyowekwa juu ya meza.

Moja ya Darasa lililo zuri lililo na majadirisha kwa ajili ya kuingiza hewa, wakionekana watu walioketi huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani, huu ni utaratibu wa elimu inayotolewa kwa watu wazima na mfumo huu wa elimu ni elimu inayotolewa katika mfumo usio rasmi.

Ni moja ya mwendelezo ya utoaji wa elimu kwa mfumo wa utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi, wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliosimama na baadhi akiwa ameshika karatasi na daftari akiendelea kuwafundisha baadhi ya wanafunzi.

Moja ya darasa lililo na meza nzuri, na kuta nzuri na vioo vilivyozunguka katika chumba hicho, huku wakionekana wanafunzi walioketi wa elimu ya watu wazima, wakiendelea kupata mafunzo yao. Hii ni mwendelezo wa elimu itolewayo isiyo kuwa rasmi, huku mwalimu akiendelea kuwafundisha kwa umakini.

Chumba kikubwa kilicho na safu zilizojaa majarida na vitabu mbalimbali huku akionekana mwanamke aliye simama akikagua vitabu hivyo kwa sura ya tabasamu. Hii inaashiria kwamba ni elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa mahali hapo na nimoja ya mafunzo yanayo tolewa katika elimu ya mfumo usiokua rasmi

Ni njia bora na nzuri ya utoaji wa elimu isiyo rasmi wakionekana wanafunzi hawa katika fani ya ushonaji, wakiwa wanajaribu kupima baadhi ya nguo ili waendelee kufanya yale waliyojifunza kwa vitendo kwa ushonaji.

Kundi la wanafunzi waloketi katika chumba kilichobandikwa vipeperushi mbalimbali, huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani. Wanafunzi hawa katika elimu ya watu wazima wanaendelea kupata mafunzo yao katika mfumo wa elimu unaotolewa kwa njia isiyo rasmi.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika wanafunza katika jinsia tofauti tofauti, na hii ni njia mojawapo ya kufundisha isiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima wanafunzi hao wakiwa wametulia kwa umakini wakifanya majaribio yao.

Chumba kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, walio keti kwa pamoja wakiwa wameshika vitabu vikubwa kalamu na karatasi. Wakiendelea kujadili masomo yao. Na huu ni mfumo endelevu wa elimu isiyo kuwa rasmi unao endelea kutolewa mahali hapa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja katika meza kubwa iliyojaa madaftari na majarida mbalimbali, huku wakiwa wanaendelea kuchunguza vifaa mbalimbali; hii ni moja ya mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Wanawake walioketi katika meza kubwa na viti, kila mmoja akiwa ameinama ameshikilia kalamu na karatasi akiendelea kujifunza katika elimu ya watu wazima. Na huu ni muendelezo wa mfumo wa elimu unaotolewa mafunzo kwa njia ya mfumo usiokuwa rasmi.

Wanafunzi walio keti katika darasa lililo na picha nzuri na madirisha makubwa, huku wakiwa wamezunguka meza wanafunzi hao wakike na kiume ni katika wanafunzi wa elimu ya watu wazima; huku wakiendelea kujadiliana hii ni njia ya utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi.

Mfumo wa elimu unaotolewa katika njia ya utoaji wa elimu isiyo rasmi. Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi pamoja ndani ya chumba kizuri kilicho na hewa safi na madirisha makubwa. Hii ni moja ya muendelezo wa mafunzo yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupokea mafunzo mbalimbali huku wakiwa wamekaa wakiwa wanasikiliza kwa makini na baadhi wakiwa wanatoa wanajaribu kutoa maelekezo, huu ni utoaji wa elimu katika mfumo wa elimu isiyo rasmi na wanafunzi hao wanasikiliza kwa makini.

Mwalimu anaendelea kutoa mafunzo katika darasa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Akionyesha mafunzo hayo kwa vitendo. Wanafunzi hao wanapokea mafunzo katika elimu isiyo kuwa rasmi.

Ni jopo la wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja katika ukumbi mkubwa ulio na taa nzuri, huku wakiendelea kupata mafunzo ya maarifa mbalimbali hii ni moja na mwendelezo wa utoaji wa mfunzo ya elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike walioketi katika meza moja kubwa na viti huku kila mmoja akiwa ameshikilia kalamu na karatasi huku akiendelea kuandika hii ni njia mojawapo inayotolewa mafunzo ya elimu ya watu wazima kwa mpango wa elimu isiyokuwa rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata masomo yao, huku wakiwa wameketi kwa tabasamu. Hii ni moja ya elimu zinazotolewa katika elimu ya watu wazima na hii inaashiria ni mfumo wa utoaji wa elimu usiokuwa rasmi.

Wanawake walioketi kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa, na kando kukiwa na ubao mweusi ulio na maandishi meupe. Wanawake hawa wanafurahia utoaji wa elimu ya watu wazima, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini na hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa yasiyo rasmi.

Mwalimu aliyesimama katikati la darasa la elimu ya watu wazima, huku akiwa anaendelea kutoa elimu. Hii ni njia moja wapo ya mafunzo yanayotolewa katika elimu isiyokuwa rasmi; wanafunzi hawa wakiwa wameketi kwa utulivu.

Mwanamke aliyesimama mbele ya darasa, hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima, huku akiwa anawafundisha wanafunzi hao kwa njia ya vitendo, na hii ni muendelezo ya moja ya mafunzo ya elimu yanayotolewa kwa njia isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walio keti kwa utulivu huku wakiwa wanatumia simu janja na kompyuta mpakato wakiendelea kujifunza juu ya masomo yao, hii ni njia moja wapo ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Moja ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kujifunza kwa pamoja kwa kutumia kompyuta mpakato hii ni njia mojawapo ya utoaji wa elimu isiyo rasmi wanafunzi hao wakiwa wamesikiliza kwa umakini.

Ni moja ya chumba cha darasa kilicho na madawati madogo ya mbao, na huku wanafunzi wa jinsia tofauti za kike na kiume wakiwa wameketi katika madawati hayo, na mwalimu aliyesimama huku akiwaelekeza katika vitabu vyao mbalimbali wanavyovitumia kwa mafunzo.

Wanafunzi walioketi katika meza huku wakiwa na kompyuta mpakato, wanafunzi hawa wa jinsia ya kiume na wakike wanaonekana ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, hii ni moja ya mafunzo yatolewayo katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, kwa kutumia mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Moja ya darasa kubwa zuri liliyo na madirisha ya vioo. Huku wakionekana wanafunzi walioketi katika viti kwa kutumia meza ndefu na kila mmoja akiwa na madaftari mbele yake. Hii inaashiria kwamba ni elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika sehemu hiyo.

Moja ya watu wa mtaani walioketi pamoja katika elimu ya mfumo usio rasmi unaoendelea kutolewa, na hii inaashiria ni utoaji wa elimu hiyo katika mkusanyiko wa watu wasiokuwa na elimu.

Ni moja ya wahitimu waliovalia majoho, huku wakiwa wamesimama katika tabasamu lenye furaha na hii inaashiria kuwa ni mfumo wa elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi ya elimu ya watu wazima.

Ni moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliohitimu mafunzo yao huku kila mmoja akiwa ameshika cheti akionesha tabasamu kubwa, hii ni njia mojawapo inatoa mafunzo katika elimu isiyokuwa rasmi.

Mkusanyiko wa watu walio keti kwa pamoja katika chumba mfano wa darasa, wakiendelea kupata mafunzo katika elimu ya watu wazima, na huu ni mwendelezo wa elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi kwa wanafunzi wa rika tofauti.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi pamoja huku wakiendelea wakijadili na kujikumbusha yale waliojisomea hii ni moja ya utaratibu wa utoaji wa elimu kwa njia isiyorasmi, wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima wameketi kwa utulivu mkubwa.

Kijana mtanashati aliyeketi katika kiti huku akiendelea kujifunza kwa kutumia madaftari akiwa na sura ya tabasamu, na hii ni moja ya mwendelezo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika mfumo usiokuwa rasmi katika rika mbalimbali.

Baadhi ya wahitimu wa elimu ya watu wazima waliosimama kila mmoja akiwa ameshikilia jarida maalumu, huku wakiwa wanafurahia katika mfumo wa elimu inayotolewa ya mfumo usiokuwa rasmi wanafunzu hao wakiwa na sura na nyuso zenye tabasamu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, waliovalia sare za fulana, huku baadhi wakiwa wamevaa kofia, wakiwa wameketi katika viti na madawati makubwa, huku wakiwa na baadhi ya makaratasi na vitabu, hii ni njia moja wapo ya utoaji wa elimu isiyo rasmi.

Moja ya darasa lililoketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo kwa njia isiyo kuwa rasmi, huku wakionekana wanaandika kwa kalamu ndani ya madaftari kwa bidii kubwa.

Elimu ya watu wazima ni moja ya elimu ziazotolewa katika nchi yetu, wakionekana watu wazima, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi na baadhi wamesimama wakiendelea kupata masomo mbalimbali, na huu ni mfumo wa elimu inayotolewa isiyokuwa rasmi.

Mwalimu anaye endelea kuwafundisha wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika shamba darasa liliko na mboga za kijani kibichi, hii ni moja ya utoaji wa elimu na mafunzo yasiyokuwa rasmi, wanafunzi hao wakiwa wameshika kalamu na karatasi wakisikiliza kwa umakini.

Moja ya mkusanyiko wa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanaendelea kupata mafunzo katika mfumo wa elimu isiyo kuwa rasmi, wanafunzi hawa wakiwa na sura na nyuso za tabasamu, wakiendelea kujifunza juu ya majambo mbalimbali.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa jinsia ya kike, walioketi kwa kuzunguka huku akionekana mwalimu aliyesimama akiwaelekeza, na hii ni moja ya elimu isiyokuwa rasmi ikitolewa katika kundi la watu wazima wanaojifunza pamoja.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi kwa pamoja huku wakiendelea kujadili juu ya masomo yao ya elimu ya watu wazima, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato. Hii ni njia mojawapo ya kujiongezea kiwango cha elimu katika mfumo wa utoaji elimu usio rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika majaribio huku wakiwa wameketi kwa utulivu kila mmoja akiandika kile alichojifunza alipokua shuleni hapo, hii ni moja ya njia ya utoaji wa elimu isiyo rasmi unao endelea katika kundi la elimu ya watu wazima.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti vya mbao na meza kubwa za mbao. Huku kila mmoja akiwa anaandika jambo flani katika karatasi, na hii inaashiria kwamba ni mfumo wa elimu unaotolewa usiokuwa rasmi; huku wanafunzi hao wakiendelea kujipima.

Mmoja ya wanafunzi walioketi katika darasa kubwa huku wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali, huu ni mfumo wa utoaji wa elimu usiokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima wanafunzi hao wakiwa wanasikiliza kwa umakini.

Ni moja ya majengo yaliyonadhifu ya ghorofa, ikionekana kwamba ni madarasa ya shule ya msingi, yanayoendelea kutoa huduma ya wanafunzi wenye umri mdogo katika elimu ya shule ya msingi, huku yakiwa na mandhari nzuri za kupendeza na tulivu.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa ndani ya darasa na huku wakionekana wanafunzi walioketi katika viti, mwalimu huyo aliyesimama mbele ya ubao mweusi anajaribu kuwaelekeza wanafunzi hao kwa vitendo hii inaashiria urahisishaji wa ufundishaji wa watoto wadogo.

Chumba kizuri cha darasa katika elimu ya shule ya msingi kikiwa kimepangwa viti kwa unadhifu na kwa mpangilio mzuri, hii ikiashiria kwamba ni maandalizi ya mitihani kwa ajili ya wanafunzi hao wa shule ya msingi.

Ni moja ya majengo mazuri katika elimu ya shule ya msingi yaliyojengwa na kuezekwa kwa vigae, huku kando kukiwa na viunga vilivyo na miti mifupi michache na huku kukiwa na vibarabara vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa.

Sehemu ya uwazi iliyo na mandhari nzuri yenye miti ya kijani kibichi, yakionekana majengo ya elimu ya shule ya msingi huku kando kukiwa na gari bovu pembeni, na huku katikati ya uwanja ulio na nyasi fupi zikionekana bembea kwaajili ya mazoezi ya watoto.

Mandhari safi ya kupendeza katika shule ya elimu ya msingi yakionekana majengo nadhifu kwa mbali yaliyozungukwa na miti ya kijani kibichi, na katikati kukiwa na uwazi na sehemu ya maegesho ya magari na wanafunzi wakipita katikati ya viwanja hivyo.

Moja ya chumba maalumu mfano wa maktaba kilicho na safu za mbao nyeupe, huku katika safu hizo kukiwa kumepangwa vitabu na majarida mbalimbali. Hii ni moja ya vifaa vinavyotumika katika elimu ya shule ya msingi.

Ni moja ya vitabu vinavyoashiria utoaji wa elimu katika shule ya msingi, kitabu hiki kilicho na picha na mandishi mbalimbali. Hii ni urahisishaji wa utoaji wa elimu kwa njia ya picha, ili kuweka uelewa wa urahisi katika umri huo wa watoto wadogo.

Chumba cha darasa katika shule ya msingi, kilichopangwa viti na meza zake kwa ustadi mkubwa, na hii ikiashiria kwamba ni maandalizi katika majaribio na mitihani, inayokaribia kufanyika katika shule hiyo.

Ni jengo zuri na viunga katika shule ya msingi lililosheheni miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi na viunga vya nyasi fupi zenye kijani kibichi huku wakionekana wanafunzi wanaopita katika eneo lililo wazi.

Mwalimu wa kike aliyesimama mbele ya darasa katika shule ya msingi huku akiendelea kutabasamu akiwa ameshika kalamu na karatasi kubwa katika mikono yake. Hii ni moja ya njia muhimu katika ufundishaji wa watoto wadogo.

Ni moja wa ubao uliobandikwa vielelezo katika vikaratasi vidogo vilivoandika siku za juma. Hii ni moja ya mafunzo na masomo katika elimu ya shule ya msingi na hii inaashiria urahisi wa utoaji wa elimu.

Ni njia moja ya ufundishaji katika kundi la wanafunzi wa shule ya msingi akionekana mwalimu aliyesimama mbele ya darasa na mbele kukiwa na ubao mweusi ulio na maandishi, mwalimu huyo anajaribu kuwafundisha na kuwaelekeza kwa vitendo.

Moja ya kitabu kinachotumika kufundisha, katika elimu ya shule ya msingi, kikiwa na kurasa zilizo chorwa picha mbalimbali. Picha ya mwanaume aliye vaa koti na nguo nyeupe ndefu, huku na mtoto aliye shikilia kitu mkononi akiwa amesimama.

Ni moja ya majengo katika shule ya msingi huku ikionekana imejengwa kwa maridadi, huku kukiwa na kuta zilizosafi zenye rangi nyeupe na hii ni moja ya mwendelezo wa mfumo wa elimu katika shule ya msingi.

Mwalimu mtanashati aliye ndani ya darasa lililo na ukuta wenye ubao mweusi na kuandikwa maandishi kwa chaki nyeupe. Huku wanafunzi walioketi kwa utulivu wa shule ya msingi wakiwa wamekaa wakimsikiliza mwalimu huyo katika umakini mkubwa.

Ni moja ya chumba cha darasa katika elimu ya shule ya msingi, zikionekana safu zilizo na vitabu na majarida mbalimbali, yanayotumika katika ufundishaji wa wanafunzi hawa wenye umri mdogo.

Mwalimu wa kike aliyesimama katika darasa na hii ni mojawapo ya mafunzo yanayotolewa katika wanafunzi wa shule ya msingi, mwalimu huyu amekuwa akiandika katika ubao mweusi kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe.

Ni moja ya vitabu katika elimu ya shule ya msingi huku ikiwa na kurasa mbalimbali zilizo na picha na maandishi, na huu ni mfumo wa ufundishaji katika elimu ya shule ya msingi, ili kurahisisha uelewa na wanafunzi hao wadogo.

Chumba kikubwa katika majengo ya elimu ya msingi yakionekana majarida makubwa yenye rangi tofauti tofauti ya kijani, bluu na nyeusi yakiwa yamepangwa vizuri yakiashiria ni majarida yanayoweka nyaraka na karatasi mbalimbali za masomo na shule ya msingi.

Chumba cha darasa kilicho na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi na ulioandikwa kwa chaki maandishi meupe, huku wakionekana wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati huku wakiwa wamevalia sare zao wakimsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyeko ndani ya darasa huku akiwa amejifunika kwa shungi maridadi akijaribu kuwafundisha wanafunzi kwa kutumia vitendo na kuandika katika ubao akiwa na chaki nyeupe.

Ni moja ya majengo ya madarasa katika elimu ya shule ya msingi, majengo haya yaliyojengewa kwa ufundi mkubwa na kuezekwa kwa mabati, na huku yakiwa yamezungukwa na miti mifupi ya rangi ya kijani kibichi, na sehemu kubwa ikiwa na uwazi ulio na nyasi fupi kwaajili ya viwanja vya michezo.

Jengo zuri la shule ya elimu ya msingi lililoezekwa kwa vigae safi huku kukiwa na viunga vilivyo na miti mifupi na barabara zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Hii inaonekana wanafunzi wakiwa darasani wameketi kwa utulivu mkubwa.

Moja ya kitabu cha shule ya msingi kilicho na kurasa zilizo na picha mbalimbali, kitabu hiki ni moja ya vitabu vinavyotumika kufundisha katika madarasa mbalimbali katika shule za msingi.

Moja ya majengo mazuri yanayopendeza ya shule ya msingi, yakiwa yameezekwa kwa vigae huku kukiwa na baadhi ya miti nyuma ya majengo hayo hii ni moja ya mazingira safi ya kujifunzia.

Moja ya darasa katika majengo ya elimu ya shule ya msingi akionekana mwalimu anae fundisha wanafunzi wa shule ya msingi, na mbele kukiwa na ubao mkubwa mweusi, mwalimu huyu amelazimika kuwafundisha watoto hao kwa njia ya vitendo ili waweze kuelewa kwa urahisi.

Ni moja ya vitabu vilivyo na rangi mbalimbali (nyekundu na rangi ya zambarau) vilivyowekwa katika safu maalumu. Vitabu hivyo vya elimu ya shule ya msingi vikiwa vimechorwa picha zilizoakisi mafundisho na masomo mbalimbali.

Moja ya darasa la wanafunzi katika shule ya msingi, wanafunzi hao wa shule ya msingi wakiwa na jinsia tofauti wakike na wakiume, wakiendelea kupata masomo yao na mbele akionekana mwalimu anayeendelea kuwafundisha wanafunzi hao.

Ni moja ya karatasi ya aina ya vipeperushi vikubwa iliyo na maandishi na viboksi, vilivyowekewa alama ya wino mwekundu na picha za wanyama mbalimbali na hii ni moja ya masomo wajifunzayo watoto wa shule ya msingi.

Moja ya viunga na viwanja katika shule ya msingi huku ikionekana na mandhari nzuri iliyo na miti ya kijani kibichi, na baadhi ya miti mifupi iliyokatwa kwa ustadi mkubwa, huku pembeni kukiwa na barabara iliyo na kokoto.

Mwalimu wa sekondari aliyeketi katika ofisi huku akiwa na vitabu vingi na daftari anazozisahisha katika meza kubwa ya mbao, na kando akionekana mwanafunzi anayeendelea kupata maelekezo juu ya masomo anayoendelea kujifunza shuleni hapo.

Sehemu ya wazi iliyo na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi huku akionekana mwalimu wa shule ya sekondari aliyechora picha ya mfumo wa mmeng'enyeshaji wa chakula. Na hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara kilicho na mabomba na meza zilizo na masinki mazuri hii ni moja ya vyumba vya majaribio ya kisayansi katika elimu ya shule ya sekondari hii inaonesha ni mtaala wa kisayansi unaotumika katika shule hiyo.

Chumba cha maabara ya kisasa katika shule ya sekondari, inaashiria kwamba ni chumba katika kufanyia utafiti wa kisayansi kilicho na mabomba mazuri na mabeseni, huku meza hizo zikiwa ni tayari kwa ajili ya kufanyia majaribio ya kisayansi.

Jengo kubwa zuri la shule ya sekondari lililojengwa mfano wa ghorofa, huku likiwa limepakwa rangi nzuri nyeupe na bluu na mbele kukiwa na uwazi mkubwa ambapo pia hutumika wakati wa kuegeshea magari.

Ni nje ya pembezoni ya jengo la shule ya sekondari, nje kukiwa na meza kubwa ya mbao huku juu kukiwa na bahasha zinazoonyesha ndani kuna mitihani, na muda huu ni muda wa maandalizi ya mitihani kwa ajili ya kuwapima wanafunzi hao wa sekondari.

Somo la kemia ni somo linalotolewa katika shule ya sekondari na kitabu kilichopo kinaonekana kikiwa na rangi ya njano na bluu bahari, hii ni moja ya vitabu vinavyotumika katika kutoa elimu katika shule ya sekondari kwa masomo ya sayansi.

Baadhi ya vitabu vinavyotoa mafunzo ya kisayansi kwa elimu ya shule ya sekondari. Kitabu hicho cha bailojia kilicho na picha nzuri sehemu ya mbele huku akionekana mtu aliyevaa koti jeupe na nguo nyeusi.

Moja ya chumba cha maabara katika shule ya sekondari kilicho na meza safi chenye rangi nyeupe, ambazo kando zimefungwa na bomba kwa ajili ya kufanyia majaribio mbalimbali ya kisayansi. Na hii ni moja ya mafunzo katika elimu hiyo ya sekondari.

Moja ya darasa la mafunzo katika shule ya sekondari inaashiria ni maabara, kwaajili ya ufundishaji wa vipindi vya masomo ya sayansi, kukiwa na meza kubwa kwaajili ya majaribio na tafiti mbalimbali za masomo hayo ya sayansi.

Chumba kikubwa cha darasa, kilichopangwa meza na viti kwa unadhifu mkubwa, hiki ni chumba cha darasa katika elimu ya sekondari, huku kila meza ikiwa imewekewa kompyuta mpakato juu yake, ikiashiria ni maandalizi ya wanafunzi kuingia kujifunza.

Ni moja ya chumba cha bweni katika shule ya sekondari, kilicho na vitanda vilivyotandikwa kwa ufundi mkubwa na maridadi, na huku katikati kuliko na uwazi kikiwa na meza ndogo ya mbao na kiti kilichowekwa kwa usahihi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika ukumbi maalum uliopangwa viti kwa utaratibu huku wakiwa wamevalia sare zao hii ni moja inayoonyesha kwamba wapo katika upimaji wa mitihani wa yale masomo waliyojifunza.

Moja ya chumba kikubwa cha maktaba kilicho na safu zilizosheheni vitabu na majarida mbali mbali, wanafunzi hao wa shule ya sekondari wakionekana ndani ya maktaba hiyo wakijikulia vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Ni moja ya jopo la wanafunzi na wasimamizi wa mitiani katika elimu ya shule ya sekondari, hii inaashiria ni muda wa mitihani huku wakiwa mbele na mbele ya meza kuna bahasha zilizo na mitihani ndani yake.

Ni moja ya jengo kubwa la madarasa katika shule ya sekondari, ikiwa nadhifu limejengwa kwa ufundi na ustadi mkubwa, jengo hilo likiwa limezungukwa na miti mikubwa iliyo na majani ya kijani na mbele kukiwa na viti vilivyowekwa vya kukalia.

Ni moja ya vitabu vya kisayansi katika elimu ya shule ya sekondari kitabu hiki cha somo la kemia kilicho na picha nzuri inayoonyesha baadhi ya chumba cha majaribio ya kisayansi yanayoendelea katika shule za sekondari.

Ni moja ya vitabu vya sayansi katika shule ya sekondari, kitabu hiki cha somo la biolojia kilicho na rangi ya kijani na njano, huku mbele kikiwa na picha nzuri inayoonyesha baadhi ya wakufunzi walio katika picha hiyo.

Ni moja ya kitabu cha kibaiolojia katika elimu ya sekondari, kilicho na picha ya watu wawili, mwanamke aliyeketi pia mwanaume aliyevalia koti jeupe. Hii ni moja ya vitabu vinavyo tumika kuendeleza elimu kwa watoto wa shule ya sekondari.

Bweni zuri katika shule ya sekondari likiwa na vitanda vilivyopangwa katika mfumo mzuri, vitanda hivyo vikiwa vimetandikwa mashuka mazuri yenye rangi ya kupendeza hii ni moja ya mabweni yaliyopo katika shule ya sekondari.

Moja ya chumba cha maktaba katika shule ya sekondari, na hii inaashiria kwamba chumba hiki kikiwa na safu za vitabu na majarida mbalimbali, huku akionekana mwanamke anayeendelea kupekua na kukagua safu hizo.

Jengo kubwa na zuri lililo tengenezwa chini ha miti huku likiwa limeezekwa kwa mabati safi, ikiashiria kwamba ni shume ya sekondári ikiwa na madarasa tofauti tofauti na nje kukiwa na sehemu ya kukaa na kupuzikia wageni mbalimbali.

Kitabu cha kibaiolojia kilicho na rangi ya njano na kijani huku kikiwa na picha nzuri inayoonyesha masomo yanayotolewa katika elimu ya sekondari, picha hii inaashiri ni mfumo wa kisayansi unaoendelea.

Ni moja ya mabweni katika shule ya sekondari, ikionekana chumba hicho kikiwa kimepakwa rangi nzuri na huku vitanda vikiwa vimetandikwa kwa unadhifu mkubwa. Katikati kuliko na uwazi, ikionekana meza ndogo ya mbao na kiti kiliwekwa katikati yake.

Ni moja ya chumba cha maktaba katika shule ya sekondari. Huku wakionekana wanafunzi wao wa shule ya sekondari wakikagua safu zilizo na vitabu na majarida mbalimbali. Hii ikiashiria ni moja ya utafutaji wa vitabu wanavyovutumia katika masomo yao.

Ni moja ya maabara safi za kisasa katika shule ya elimu ya sekondari, maabara hiyo iliyotengenezwa kwa ufundi na kwa ustadi mkubwa ni moja ya vyumba vinavyotumika katika kufanya majaribio na tafiti za kisayansi.

Sehemu ya chumba cha maabara katika jengo la shule ya sekondari, hii ni moja ya wanafunzi wanaojifunza kwa njia ya vitendo katika majaribio mbalimbali ya kisayansi yanayoendelea katika masomo yao.

Majengo mazuri ya kupendeza ya shule ya sekondari, yakiwa yamejengwa kwa kuta zenye matofali yaliyochomwa na kuezekwa kwa mabati ya kijani na huku kando katika viwanja vilivyo na nyasi fupi za kijani, kukiwa na sare za buluu zilizoanikwa.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyeketi katika meza kubwa ya mbao na juu ya meza kukiwa na vitabu na madaftari mbalimbali, huku kando akionekana mwanafunzi anayeelekezwa katika jambo flani la masomo.

Chumba kikubwa cha darasa kinachoonekana kuwa ni muda wa majaribio katika elimu ya shule ya sekondari, wanafunzi hao wa shule ya sekondari wakionekana wameketi katika viti na madawati wakiwa wameinama wakiendelea kujipima kwa mitihani na majaribio yao kukuharibu maridadi wakiwa wamesimama.

Ni moja ya vitabu vya kisayansi katika elimu ya shule ya sekondari kitabu hiki cha chemia kilicho na picha inayoonyesha mwalimu aliyepo katika chumba cha majaribio ya kisayansi.

Moja ya wakufunzi na walimu waliosimama katika chumba fulani, huku wakipokea vitabu maalumu kwa ajili ya elimu ya sekondari; na hii inaashiria ni mwendelezo wa jitihada za kuongeza ujuzi na mafunzo katika elimu ya sekondari.

Ni moja ya chumba safi cha maabara kilicho katika majengo ya shule ya sekondari, kikiwa na meza safi za kufanyia majaribio na tafiti mbalimbali na baadhi ya meza hizo zikiwa na mabeseni yaliyo na mabomba.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na hewa safi na kupangwa viti na meza kwa unadhifu mkubwa. Ikiwa ni moja ya darasa katika shule ya sekondari. Na hii ni moja ya elimu zinazotolewa katika shule ya sekondari. Huku katika meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato katika meza.

Ni moja ya bweni katika shule ya elimu ya sekondari, likiwa na vitanda vya vyuma vilivyo na sehemu mbili; sehemu ya juu na chini, vikiwa vimetandikwa kwa umaridadi mkubwa na utanashati mashuka yaliyo na rangi mbalimbali. Hii ni moja ya mabweni yaliyo bora katika shule hiyo.

Chumba maalum mfano wa darasa, akionekana mwalimu aliyevalia barakoa, na juu ya meza yake kubwa ya mbao, kukiwa na madaftari mbalimbali. Mwalimu huyu wa shule ya sekondari anaonyesha akiwa anasahiihisha madaftari ya wanafunzi hao.

Ni jengo kubwa la shule ya sekpndari lililo na bweni, lililo na vitanda vilivyopangwa kwa ustadi na usafi mkubwa, vitanda hivyo ikiwa vimetandikwa kwa ufundi mkubwa mashuka. Hii inaashiria kwamba ni moja ya mabweni yaliyopo katika shule hiyo.

Moja ya majengo mazuri ya kupendeza ya shule ya sekondari yaliyojengwa kwa ufundi na kwa unadhifu mkubwa na mbele kukiwa na uwazi mpana ulio mzuri hii ni sehemu ambayo wanafunzi wanaweza wakafanya michezo na katika mafunzo yao.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa pamoja wakisikiliza masomo yao hii ni moja ya namna ya kufundisha wanafunzi wa vyuo vikuu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati wakiwa wameketi kwa pamoja katika chumba kikubwa kilicho na mapazia, na huku baadhi wakiwa na kompyuta za mezani na wengine waliosimama wakijaribu kuelekezana na kufundishana juu ya jambo flani.

Ni moja ya ofisi katika vyuo vikuu na vyuo vya kati, akionekana mkufunzi aliyeketi katika ofisi iliyo na meza kubwa maridadi. Huku katika meza hiyo kukiwa na vitabu na majarida mbalimbali na sehemu ya nyuma kukiwa na safu zilizojaa vitabu.

Moja ya chumba cha darasa, kilicho na kuta safi na paa lililo tengenezwa kwa taa nzuri, wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti wa kike na akiume, wakiwa wameketi katika madawati, wakiendelea kumsikiliza mwalimu.

Mkufuzi katika chuo cha elimu ya chuo kikuu na chuo cha kati a kiendelea kuwafundisha wanafunzi walioketi katika viti na meza kubwa, wameketi kwa utulivu wakiendelea kumsikiliza mkufunzi huyo katika umakini.

Wanafunzi wawili katika elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati walioketi kwa utulivu ndani ya chumba maalum kilicho na kompyuta za mezani huku wakiwa wameketi kwa utulivu wakiendelea kufuatilia na kujifunza jambo fulani.

Moja ya darasa katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, huku wanafunzi wakiendelea kujisomea kwa umakini mkubwa katika darasa lililo na viti na meza; huku baadhi wakiwa na kompyuta zao mpakato katika meza hizo.

Moja ya wanafunzi katika elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati walioketi katika darasa kubwa, huku wakiwa wanaendelea kujifunza kwa kutumia simu janja pamoja na kompyuta mpakato.

Ukumbi mkubwa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati. Huku ndani ya ukumbi huo kukionekana wanafunzi walioketi wakiendelea kujifunza, na mbele kukiwa na mwanafunzi na mkufunzi anayeendelea kufundisha katika ukumbi huu.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, wakiwa wanaendelea kupata mafunzo yao katika chumba cha darasa, huku wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, na mbele akionekana mkufunzi aliyesimama akiendelea kuwafundisha.

Ukumbi mkubwa wa darasa uliojaa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na chuo cha kati, huku wakiendelea kujifunza wameketi katika madawati, baadhi wakiwa na kompyuta mpakato; na mbele kukiwa na mkufunzi anayeendelea kuwafundisha.

Moja ya ukumbi mkubwa ulioko katika chuo cha elimu ya juu chuo kikuu, na elimu ya vyuo vya kati, hii inaashiria ni wanafunzi walio katika ukumbi mkubwa wakiendelea kupokea mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele ya darasa.

Moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, huku mfumo huu wa elimu ukiwa unaendelea, wanafunzi wakiwa wamekaa na kalamu na karatasi wakichukua baadhi ya taarifa zao walizojifunza.

Ni moja ya madarasa yaliyo na wanafunzi walioketi katika viti huku wakiendelea kupata mafunzo wanafunzi hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu na elimu ya kati, huko mwalimu aliyekuwa mbele ya darasa akiendelea kuwafundisha kwa umakini.

Moja ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wanafunzi walioketi katika viti huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu anaewafundisha kwa kutoa maelekezo kwa kutumia picha zilizoko katika ubao.

Wanafunzi katika elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiendelea kujifunza na kujadili juu ya masomo yao, huku wakiwa wanatumia kompyuta za mkononi zilizoko katika meza kubwa ya mbao.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi pamoja, huku watatu waliokaa katika kiti na meza wakiendelea kuangalia jambo fulani katika kompyuta mpakato, na wengine waliosimama wakiendelea kuwasikiliza wenzao.

Katika elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati ukumbi mkubwa uliopangwa madawati, huku wakionekana wanafunzi wanaojisomea na hii inaashiria wapo katika majaribio ya masomo yao waliyojifunza.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiwa katika ukumbi mzuri ulio na taa zinazowaka, huku wakiwa wamekaa katika madawati na viti. Hii inaashiria kwamba wako katika majaribio ya yale waliojifunza.

Darasa lililo na wanafunzi katika elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti wa kike na wa kiume, walioketi kwa pamoja huku wakimsikiliza mwalimu anayemfundisha kwa umakini mkubwa.

Moja ya darasa katika elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati walioketi kwa pamoja katika ukumbi mkubwa, huku kila mmoja aliyekalia katika kiti na meza akiwa ana sikiliza muendelezo wa masomo yanayoendelea kutolewa.

Wanafunzi wa elimu ya juu katika chuo kikuu wakiwa nje sehemu wanayoendelea kujadili masomo yao kwa pamoja, huku wakiwa wanatumia kalamu na simu janja pamoja na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiendelea kumsikiliza mkufunzi anayeendelea kuwafundisha. Wanafunzi hao wameketi kwa utulivu na nidhamu kubwa. Hii ni njia moja ya uelewa mzuri wawapo darasani.

Wanafunzi walioketi katika chumba maalumu mfano wa darasa, hawa ni wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameendelea kujisomea na huku wakipata maelekezo mbalimbali; baadhi yao wakiwa wanasoma kwa utulivu mkubwa.

Ukumbi uliojaa wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati ulio na taa nzuri na paa zuri huku wanafunzi wakiwa wameketi katika viti, na hii inaashiria ni muda wao wa kufanya mitihani ili kuwapima kwa kile walichofundishwa kwa muda wa masomo yao.

Moja ya wanafunzi katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi na baadhi wamesimama, huku wakiwa wameshika kompyuta mpakato na wengine wamefungua vitabu; wakiendelea kuelekezana jambo flani juu ya masomo yao.

Moja ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati, huku wakionekana wanafunzi walioketi katika madawati na meza kubwa, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayeendelea kuwafundisha kwa bidii.

Moja ya chumba katika chuo cha elimu ya juu au chuo kikuu na chuo cha kati, huku wanafunzi walioketi katika viti, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi anayeendelea kuwafundisha na kuwapa ujuzi katika masomo yao.

Moja ya chumba cha darasa huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa, huku kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato akiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi kwa utulivu katika meza na viti, huku akiendelea kijiinamia na kujipima kwa kufanya mitihani, kwa yale masomo waliojifunza wawapo chuoni hapo.

Ni moja ya vyumba vya mabweni katika chuo cha elimu ya juu. Hiki ni chuo kikuu na vyuo vya kati huku wakionekana wanafunzi au wanachuo waliolala katika vitanda vyao na baadhi wakiwa wamekaa chini.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu walioketi ndani ya darasa na vyuo vya elimu ya kati, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi anayeendelea kuwafundisha kwa umakini, wanafunzi hawa ni watu waliokaa ktika jinsia mbalimbali ya kike na ya kiume.

Moja ya madarasa katika elimu ya chuo kikuu ya vyuo vya kati wakionekana wanafunzi walioketi kwa unadhifu katika viti, na mbele kukiwa na mkufunzi anayeendelea kuwafundisha kwa umakini mkubwa.

Moja ya wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu chuo kikuu na vyuo vya kati wakiendelea kujadiliana kwa tabasamu kubwa juu ya masomo yao, hiyo inaashiria ni usomaji katika elimu ya juu.

Ni moja ya wanafunzi katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, huku wakiwa na nyuso za tabasamu, wakiendelea kujadiliana juu ya masomo yao na kuelekezana; huku mmoja akiwa amefungua kompyuta mpakato.

Wanafunzi waliohitimu na kuvalia majoho yao huku wakiwa wamerusha kofia zao juu, hii inaashiria ni moja ya furaha waliyoipata baada ya kumaliza masomo yao katika chuo cha elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati.

Chumba kikubwa mfano wa darasa kilicho keti wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya kati, wakiwa wanaendelea kumsikiliza mwalimu anayewafundisha katika ukumbi mkubwa wa kujifunzia, na huo ni mwendelezo wa masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya shule ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, walioketi katika darasa maalum huku wakiendelea kupata masomo yao na hii ni moja ya muendelezo wa masomo yao katika mfumo huo wa elimu.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiendelea kupokea mafunzo mbalimbali, huku wakiwa wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi anayeendelea kuwafundisha katika darasa hilo.

Ukumbi mkubwa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati huku wakionekana wanafunzi hao, wakiwa wameketi katika viti kila mmoja akiwa ameinama akiandika na hii inaashiria kuwa wako kwenye majaribio ya upimaji wa masomo waliojifunza.

Wanafunzi walio katika chumba kikubwa kilicho na taa nzuri na kuta nzuri, wanafunzi hawa ni wanachuo wa elimu ya juu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiendelea kufanya majaribio mbalimbali na mitihani yao.

Moja ya darasa lililo na madirisha ya vioo huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya chuo cha juu, chuo kikuu wakiwa wameketi kwa pamoja huku wakiendelea kumnyoa mwanaume aliyekaa katika kiti kwa utulivu.

Chumba kikubwa cha darasa katika elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati, akionekana mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akiendelea kuwafundisha wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wamevalia barakoa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa katika darasa la pamoja huku wakiwa wamevalia sare za fulana maalumu, na mbele kukiwa na mwalimu anayeendelea kuwafundisha kwa umakini huku wote wakiwa na sura za tabasamu.

Moja ya darasa zuri lililo na kuta zenye rangi nyekundu, huku wakionekana wanafunzi katika elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati, walio keti kwa utulivu na umakini, wakiendelea kumsikiliza mwalimu, anaye wafundisha masomo mbalimbali.

Moja ya wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu ya chuo kikuu na mafunzo ya elimu ya kati, wakiendelea kupata mafunzo yao kwa kujadiliana huku wakitumia kompyuta mpakato na wakionyesha sura za furaha na tabasamu.

Moja ya chumba kilicho na utulivu mkubwa kilicho na kompyuta za mezani katika meza huku wakionekana wanafunzi katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiendelea kusoma na kuelekezana kupitia kompyuta hizo.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo stadi na vyuo vya elimu ya ufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa kwa utulivu mkubwa, huku katikati yao kukiwa na meza zilizo na makaratasi juu yake. Wanafunzi hawa wamekuwa wakisikiliza masomo kwa umakini.

Mmoja wa wanafunzi anaonekana akiwa ana sura ya tabasamu kubwa, Akiwa katika chumba maalumu, kwenye chuo kinachotoa mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku akiwa anafanya uchunguzi wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Ni moja ya wanafunzi waliovalia vizibao maalumu vya rangi tofauti vya rangi ya karoti, wakiwa wanajiendeleza katika ufundi wao wa ufundi stadi na ufundi, huku wakiwa wanaangalia moja ya madaraja na kuangalia kwa umakini mkubwa.

Ni moja ya wanafunzi katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiendelea kufanya kwa vitendo yale yote aliyojifunza darasani. Hii ni moja inayomuongezea ujuzi na maarifa zaidi kwa vile alivyojifunza darasani.

Baadhi ya wanafunzi walioketi katika meza hii inaonesha ni darasa katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta za mezani na baadhi wakiwa wamesimama wanaangalia kwa umakini.

Moja ya darasa la majaribio katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wanafunzi walioketi na wengine wamesimama huku wakiendelea kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki katika mafunzo yao.

Wanafunzi katika shule ya ufundi stadi, wakiwa wanaendelea kupata mafunzo yao na hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa ya ufundi katika nyanja mbalimbali, huku wakiwa wanaangalia kifaa cha kieletroniki kilicho katika meza.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akiwa ameshikilia kifaa maalumu huku akiwa anaendelea kukichunguza kwa umakini mkubwa, hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika vyuo vya ufundi stadi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akiendelea kujipima kwa yale aliyosoma darasani huku akikagua vifaa mbalimbali vya kielektroniki na kuvichunguza kwa umakini mkubwa.

Moja ya chumba maalum cha mafunzo ya ufundi stadi na elimu ya ufundi. Huku wanafunzi hao wakiwa makini kutazama baadhi ya vifaa, na huku wakiendelea kuvichunguza kwa umakini katika mafunzo yao.

Mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi yakiendelea Kwa baadhi ya taasisi mbalimbali, ikionekana mwanafunzi anayechunguza kifaa maalumu kilichopo ndani ya gari. mwanafunzi huyu yuko makini na masomo yake.

Wanafunzi katika chuo cha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa wamesimama na sura za tabasamu huku akiwa katika chumba cha mafunzo na hii ni mwendelezo wa mafunzo yanayotolewa kwa vitendo katika ufundi mbalimbali.

Moja ya chumba cha majaribio na ufundi katika shule ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku kukiwa na jopo la wanafunzi waliovalia sare maalumu, wakiwa na vifaa mbalimbali katika meza zao za mafunzo.

Wanafunzi walioketi pamoja katika ufundi wa vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya elimu ya ufundi, wakiwa wanachunguza kifaa maalumu cha kielektroniki, na kila mmoja akiwa anamsikiliza mwalimu kwa umakini.

Mwanafunzi aliyeketi katika chumba maalumu cha mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi; akiwa ameshika kifaa cha kielektroniki, akiendelea kukifanyia utafiti. Hii ni njia mojawapo ya ufundishaji kwa njia ya vitendo.

Ni moja ya mafunzo katika vyuo vya ufundi stadi, na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi waliovalia sare maalumu za makoti ya bluu, wakiwa wameinama wakichunguza chombo cha kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiendelea wakiendelea kujipima katika kuangalia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa wakiendelea kujifunza vifaa mbalimbali.

Chumba kilicho na mafunzo katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi walio inama kuangalia baadhi ya mashine za kieletroniki na hii ni moja ya muendeleo wa mafunzo wanayo yafanya kwa vitendo.

Baadhi ya wanafunzi katika vyuo vya ufundi stadi na vyuo vya mafunzo ya ufundi, wakiwa wamevalia barakoa huku wakiwa wamefungua baadhi ya mashine za kielektroniki wakiendelea kuzichunguza kwa umakini mkubwa.

Chumba cha wanafunzi wa mafunzo stadi na mafunzo ya ufundi wakiendelea kufanya uchunguzi wa baadhi ya vifaa mbalimbali, huku wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo ndani ya chumba hicho.

Moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, likionekana gari linalofanyiwa uchunguzi na moja ya walimu hao huku kukiwa na kifaa kilichofunguliwa ndani ya gari.

Chumba cha kujifunzia kilicho na wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi, huku wakionekana wanafunzi wanaopata mafunzo ya ufundi kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Ni baadhi ya wanafunzi katika vyuo vya ufundi stadi na vyuo vya mafunzo ya ufundi, wakiwa katika chumba maalumu huku kila mmoja akiwa ameinama akiendelea kufanya tafiti na kuchunguza vifaa mbalimbali.

Katika chumba kikubwa mfano wa darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya shule ya ufundi stadi na ufundi, huku wakiendelea kupata mafunzo na wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa wakimsikiliza mwalimu anayefundisha.

Wanafunzi katika vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wametulia na kuzunguka moja ya meza zilizopo katika chumba cha mafunzo. Huku kila mmoja akiwa anatengeneza kifaa maalumu cha kielektroniki.

Mafunzo katika elimu ya ufundi stadi na ufundi wa vitendo huku wakionekana wanafunzi wanaochunguza vifaa maalumu katika magari, na huo ni utoaji wa elimu katika vitendo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa watabasamu ndani ya chumba cha mafunzo, hii inaashiria wakiwa tayari kuendelea kujadili na kuangalia vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyoko mahali hapo.

Wanafunzi wa katika elimu ya vyuo stadi, huku wakiwa wanajifunza katika vitendo, kila mmoja akiwa ameketi kwa utulivu akichunguza baadhi ya vifaa kwa umakini vya kielektroniki. Hii ni moja ya mwendelezo wa masomo yao.

Ni moja ya karakana katika vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakionekana wanafunzi na walimu walioshikilia vifaa mbalimbali vya mbao. Hii ni moja ya ufundishaji wa vitendo katika ufundi wa vifaa mbalimbali.

Chumba maalumu cha utoaji wa mafunzo ya elimu stadi na mafunzo ya ufundi wakiendelea wanafunzi kujifunza kwa kutumia vitendo katika chumba hicho maalumu, huku wakiangalia vifaa vya kielektroniki na kuviendeleza katika ufundi wao.

Wanafunzi katika chuo cha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wameketi katika meza maalumu iliyo na vifaa vya kujifunza kwa vitendo. Wanafunzi hao wakiwa wanachunguza baadhi ya vifaa vya kielektroniki huku wakiviangalia kwa umakini.

Ni moja ya darasa kubwa la kujifunzia katika chuo cha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi, waliosimama wakiendelea kuchunguza baadhi ya vifaa vya kielektroniki na baadhi wakiwa wamevalia barakoa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanajifunza juu ya jambo fulani na hii inaashiria ni elimu inayotolewa katika vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi. Wanafunzi hawa wakiwa wanafanya utafiti wa vifaa mbalimbali.

Katika karakana kubwa iliyoezekwa kwa mabati meupe, huku wakionekana walimu na wanafunzi waliovalia barakoa, huku wakiendelea kuchunguza vifaa mbalimbali na hii ni moja katika darasa la mafunzo stadi na mafunzo ya elimu ya ufundi.

Ni sehemu ya karakana inayoonekana kuwa na vifaa chakavu na moja ya gari lililoharibika katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana watu waliosimama wakiwa wamevaa mavazi ya bluu wakijiandaa kufanya ukarabati wa vifaa hivyo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa katika chumba maalumu kilicho na vifaa vya kujifunzia, huku wakiwa wamevaa barakoa na kuvaa miwani maalumu, hii moja ya ufundishaji unaotolewa kwa vitendo.

Chumba cha darasa cha mafunzo ya elimu ya ufundi stadi na elimu ya ufundi, wakionekana wanafunzi wameketi katika viti huku wakiwa wamevalia nguo za buluu wakiendelea kuchunguza baadhi ya vifaa vya kielektroniki na kuvifunga kwa ufundi mkubwa.

Moja ya mwanafunzi katika elimu ya vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiendelea kufanya majaribio ya uchunguzi katika vifaa mbalimbali vya kielektroniki katika chumba maalumu cha kujifunzia.

Chumba kilicho na karakana na mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakionekana na vijana waliovalia barakoa wakiwa na mashine za kieletroniki wakiziangalia kwa umakini katika mafunzo yao.

Ni moja ya chumba katika shule inayotoa mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi waliovalia makoti maalumu yenye rangi ya buluu kila mmoja akiwa na kifaa cha kielektroniki akiendelea kukifanyia uchunguzi.

Moja ya wanafunzi walioketi kwa pamoja wakiwa mbele ya meza kubwa iliyo na vifaa vya kielektroniki, hili ni darasa la wanafunzi wanaojifunza mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi mbalimbali huku wakiwa wanaangalia vifaa vyao.

Wanafunzi walio katika vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiendelea kujisomea na kuangalia baadhi ya masomo kwa kupitia kompyuta za mezani, huku mmoja alievaa koti la rangi ya kijani akiwa amesimama akiangalia kwa umakini.

Bonge la chumba kubwa katika shule ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akionekana mwanaume aliyeshika kifaa maalumu cha kieletroniki, huku akiendelea kukiwasha na huku akiwa anatabasamu.

Ni moja ya darasa katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakionekana wanafunzi walioketi katika meza kubwa nyeupe, huku kila mmoja akiwa anaendelea kujisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi katika chuo cha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiendelea kujifunza katika tafiti mbalimbali akiwa na kifaa anacho kichunguza na kukiangalia kwa umakini mkubwa. Na huu ni muendelezo wa mafunzo hayo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiendelea kupata uzoefu wa kutengeneza vifaa kwa vitendo na hii ni moja ya ufundishaji mzuri katika vyuo hivyo vya ufundi.

Wanafunzi waliokatika chumba maalumu cha mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiendelea kuchunguza vifaa mbalimbali vya kielektroniki, hii ni moja ya mafunzo wanaoyaonyesha kutokana na elimu waliyoipata darasani.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiendelea kushirikana, kutafiti na kuangalia vifaa mbalimbali vya kielektroniki wakiwa katika chumba maalumu, hii ni moja ya vitendo wanavyovifanya kuashiria elimu waliyoipata.

Moja ya chumba chakujifunzia katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi kunaonekana mtaaramu aliyeketi na mashine yakielectroniki akiendelea kuiangalia na kuikagua kwa umakini

Ni njia mojawapo ya kujifunza kwa kutumia vitendo katika vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, ni lazima utumie vifaa ili uweze kujifunza kwa umakini mkubwa na hii inaashiria ni njia nzuri ya upatikanaji wa elimu.